Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalumu, akichunguza na kutibu matatizo ya meno kwa uangalifu na utaalamu.

Maji yanapita na kusababsha mmomonyoko wa ardhi, hali inayoweza kuathiri mazingira na kusababisha uharibifu wa ardhi na miundombinu.

Watu wameketi kwenye viti katika eneo la kusubiri hospitalini, wakisubiri huduma za kitabibu kwa utaratibu na utulivu, chini ya uangalizi wa wahudumu wa afya.

Daktari anatoa huduma kwa mgonjwa kwa uangalifu akitumia vifaa tiba na maarifa yake kuhakikisha anapata nafuu. Hatua hiyo inaonyesha kujiitolea kwa weledi katika kuhudumia wagonjwa ndani ya kituo cha afya.

Mhudumu wa afya wa kiume akiangalia watoto wawili waliolazwa, huku mzazi wao wa kike akiwa karibu nao, wote wakiwa kwenye wodi ya hospitali, wakipata uangalizi na huduma muhimu za matibabu.

Daktari anamchunguza na kumtibu mgonjwa kwa kina, kwa uangalifu, anatumia vifaa maalumu kuhakikisha afya ya kinywa inarudi katika hali bora.

Watu wawili wa jinsia ya kike wameketi kwenye makochi, wakifanya mazungumzo ya kina yakilenga kutoa msaada wa kisaikolojia na kuimarisha hali ya kiakili na kihisia.

Mama ameketi akiwa amebeba mtoto mdogo, huku mwanamke mwengine akitoa maelekezo kwa taratibu; akionyesha huduma ya afya ya watoto, inayolenga ushauri na uangalizi wa kiafya.

Wanawake wenye watoto wadogo wameketi kwa utulivu wakisubiri huduma, Wakionesha mazingira ya kliniki ya watoto ambapo huduma za afya hutolewa kwa mama na mtoto.

Vijiti vilivyoanza kuchepua vimewekwa ndani ya chombo chenye maji, vikionyesha maandalizi ya dawa ya asili inayotokana na mimea tiba.

Chupa ndogo ya dawa ya kienyeji ikihifadhi tiba za mimea na viungo vya asili, kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Mmea uliotoa mauwa umeenea ardhini, ukionesha nguvu za mimea katika kutoa tiba za asili kwa afya na ustawi wa binadamu.

Maboksi ya dawa za asili yamepangwa kwa utaratibu, yakihifadhi tiba na mimea na vyombo vya asili, vinavyotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia za asili.

Vikombe vina maji yaliyochanganywa na majani ya dawa. Mchanganyiko huu hutumika kama tiba ya asili kwa matatizo mbalimbali ya kiafya, kwa njia za kienyeji.